Shuleni ambapo kuna madarasani mingi sana tena mazingira zinaonekana kupendeza kwa sababu maua wamevyeka na tena miti ziko kwa mpango tena. Wanafunzi wanaweza kusomea hapa.

Mti kubwa ambalo linatumiwa ili kupandisha bendera la Kenya katika masiku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hii inaishara kwamba watu wanapenda nchi yao baada ya kupandisha bendera.

Chumba kubwa ambalo limejengwa ili watu waweze kuishi, hii ni afisi ya mtu fulani ambaye anafanya kazi kwa serikali, ako hapa ili mtu akiwa anataka kumpata anamtembelea kwa ofisi hii.

Karatasi hili ambalo limeandikwa kutoka A hadi Z. Inamaanisha kwamba watoto wadogo wanatumia kusoma ili waweze kujua jinsi ya kusoma na jinsi ya kuandika vitabu wanapofunzwa na walimu wao kila siku.

Darasani ambapo wanafunzi wanakaa ili waweze kufunzwa na walimu wao kwa sababu hapa kuna viti ambazo wanatumia tena kwa nyuma naona tarakilishi ambazo wanafunzi wanatumia kufanya utafiti kwa maswali ambazo wamepewa na walimu wao.

Mwanadada huyu ambaye amefunika kichwa chake anaonekana akiwa anapiga mbizi hapa. Anakuja ili aweze kujifurahisha na maji baada ya kuchoshwa na kazi yake ambayo alikuwa labda anafanya.

Ubao ambazo wanatumia wanafunzi kuandika. Mwalimu anaweza kuandika hapa ili wanafunzi waweze kuona jinsi ya kuandika na jinsi ya kusoma mwalimu akiwa mwakilishi wa kila wakati.

Nyumba kubwa ambalo limejengwwa vizuri sana. Kuna mahali pa kupitia kueleka upande wa juu kwa sababu tena kuna nyumba ndani ambazo ziko juu. Kuna mazingira ambayo maua zimepandwa. Hii ina ishara kwamba watu hapa wanadumisha usafi kila mara.

Vitabu mingi ambavyo vimepangwa kwa utaratibu hii ni watoto ambao labda wale bado ni wadogo walimu, wanatumia ili kuwafunza waweze kujuwa katika jinsi ya kusoma na kuandika na wanapokuwa kuendelea na masomo yao.

Wanariadha hawa wanaonekana kumaliza kukimbia uku mwingine amefunikwa macho yake. Mashambiki pia wanaonekana huku kando wakiwa walikuwa wameshambikia wanariadha hawa wakikimbia na kufanya na kuendeleza talanta yao.

Darasani ambapo wanafunzi wanatumia kujifunza masomo mingi tena huku kando kuna tarakilishi ambazo wanatumia kufanya utafiti iwapo wamepewa maswali na walimu wao wanatumia kutafuta majibu.

Chumba kubwa ambalo limejengwa, linaonekana kwamba ni darasa ambalo wanafuzi wanatumia kusoma. Walimu pia wanakuja kufuza wanafuzi hapa. Mazingira pia inaonekana kwamba inapendeza kwa sababu maua imevyeka.

Kitabu cha wanafunzi wadogo, ambayo wanatumia ili waweze kujua jinsi ya kusoma. Wamechorewa picha tena kwenye kitabu ili waweze kujua kwamba wanaweza kutumia hata picha hii kujua kusoma. Na wanaweza kujua kuandika, baada ya kufunzwa na kuonyeshwa na walimu wao.

Kitabu ambalo liko juu ya meza linaonekana kwamba ni la wanafunzi wadogo sana, ni ya grade la pili. Wanafunzi wanatumia kusoma wanaposomeshwa na walimu. Tena wanaweza kujua jinsi ya kuandika wanapofunzwa na baadaye wataibuka kuwa washindi katika kazi zao zijazo.

Darasani ambapo wanafunzi wanatumia kujifunza, naona kuna viti vingi, wanafunzi wako apa ili wafunzwe na walimu wao vitu mbalimbali. Pia wanaweza kujua jinsi ya kuandika.

Mwanariadha huyu anafanya mchezo ule wa kuruka, watu wanashindana kwa kuruka ili waweze kujua ni nani ambaye ameruka sana na ataibuka kuwa mshindi na baadaye atapewa tuzo lake.

Wachezaji ambao wameshika vijiti vya kujisaidia kutembea, hii ina maana kwamba wengine wao hawana miguu huku wao hawaoni kama hawana talanta pia wanaezacheza iwapo tena hata kama hawana miguu moja.

Karatasi ambalo limeandikwa siku za wiki zimeandikwa ili wanafunzi waweze kujua siku ya jumatatu hadi siku ya jumapili ,wataweza pia kujua jinsi ya kuandika maneno haya.

Mwanadada huyu ambaye ako kwa baiskeli juu ambayo watu ambao hawana miguu wanatumia kutembea. Wanaonekana kwamba hapa ni baada ya mashindano ya watu kukimbia tena kwa wale ambao hawana miguu.

Ubao watumiao walimu ili kuandika kwa kalamu alafu wanafunzi waweza kuona kile ambacho kinaandikwa waandike kwa vitabu vyao. Wanaendeleza masomo yao ya kila siku kutumia ubao hili.

Hapa ni chumba ambacho wanafunzi ambao wanafanya kemia wanakuja kufanya ile utafiti na kuweza kuelewa zaidi. Tena kuna biologia ambao watu wanakuja kufanya utafiti wao hapa.

Nyumba kubwa ambalo limejengwa, hii inaonekana kwamba ni darasa la wanafunzi, kwa sababu ni refu sana. Wanafunzi wanatumia kusoma na kuandika mahala hapa. Tena mazingira ni yanaonekana kwamba ni safi.

Tarakilishi hili linatumiwa na watu hasa wanafunzi ambao wako kwenye shule wanatumia ili kufanya utafiti katika masomo yao labda wakiwa wamepewa maswali na walimu wao wanakuja kutafuta kwenye tarakilishi hiki.

Vitabu ambavyo vimepangwa kwa meza ni vya darasa la saba. Wanafuzi wanatumia kusoma ili waweze kujua kuandika na pia wanapojitayarisha katika mtihani wao wanatumia tena ili waweze kujua jinsi ya kuwa na usafi na kudumisha mazingira.

Wanariadha hawa wanaonekana kufanya mazoezi kwa kukimbia pole pole hii ni baada ya kutarajia kuwa ikifika siku ya mashindano waweze kuibuka kuwa washindi na inaonyesha watu kwamba wanakuza talanta yao.

Watu hawa wawili wanaendesha baiskeli moja. Hii inamaanisha kwamba wako kwa ile harakati ya mashindano. Wanaonekana kwamba wamechoka sana huku wakiwa wamefunika vichwa zao ili iwapo kutokea na ajali watakuwa sawa.

Karatasi hili ambalo limeandikwa a hadi z, wanafunzi wadogo wanatumia ili waweze kujua kuandika wanapofunzwa na walimu. Wanaweza pia kujua kusoma kitabu cha Kiswahili na tena cha Kiingereza.

Kitabu ambacho wanafunzi wadogo wanatumia kusoma ili waweze kujua kuongea lugha ya kingereza na tena ili wajue kuandika wanapofunzwa na walimu tena wanapewa maswali wafanye.

Vijikaratasi ambazo zimeandikwa kutoka kwa herufi A hadi Z. Hii ina maana kwamba wanafuzi wadogo wanatumia ili waweze kujua jinsi ya kuandika na kusoma wanaposomeshwa na walimu.

Wanaariadha hawa wanakimbia .Wanaonekana kwamba mwingine amefunika macho zake. Hiii ni baada ya huyu anamfunza jinsi ya kutembea na kukimbia kwa haraka. Wanashikana mikono ili mwingine asiweze kupata ajali.

Uwanja ambapo watoto wadogo wanachezea wakati wale ambao hawakueda shuleni ama saa zile hawana kazi ya kufanya wanakuja kukutana na marafiki wenzao ili kujiburudisha hapa.

Wachezaji ambao wanaonekana kuwa hawana miguu mmoja wanashindana wakicheza mpira wa soka huku mmoja wao ambaye ako na miguu yote anawafunza jinsi ya kucheza mpira huo wa soka.

Karatasi ambalo wanafunzi wadogo wanatumia ili kusoma na kuelewa kile ambacho wanafunzi na walimu wao. Wanatumia ili kuweza kuangalia kama wafanyavyo iko sawa.

Darasa kubwa la wanafuzi ambao wanafuzi wanatumia ili wanapofuzwa na walimu wasihisi baridi. Wanafunzi ili waweze kujua jinsi ya kuandika na kusoma. Mazingira pia yanaonekana kupendeza.